Kuna ng'ombe mweusi ambayo amesimama, ng'ombe huyu amefungwa kamba kwenye shingo, imefungwa kwenye miti kando hali ya ng'ombe inaonekana imedhohofika, ng'ombe huyu ana madoadoa kama vidonda kwenye ngozi.

Mazingira ni ya sokoni. Kwenye soko hili, kuna wauzaji na wanunuzi. Kwenye soko hili, pia kuna mazao ambayo yemetoka kwenye shamba. Mazao haya yanaonekana kuwa mazao ya ndizi. Kuna mwanamke mmoja ambaye ameinama anaonekana kukagua ndizi lake.

Mazingira ni ya shambani. Shamba hili lina mimea na mimea hii ni mimea ya mahindi. Mahindi haya yana mazao lakini mazao yake yanakaa yamedhoofika. Sababu kuu ya mazao haya kudhoofika inaeza kuwa yalivamiwa na wadudu.

Mazingira ni ya shambani. Shamba hili lina mimea na mimea hii ni mimea ya magomba ya ndizi. Magomba haya hayajafika kiwango ya kutoa mazao. Magomba hayo yana matawi na matawi ya magomba haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mazingira ni ya shamba, shamba hili ni shamba la ndizi, kuna mkulima mmoja, mkulima huyu ni mwanaume ambaye amesimama. Mwanaume huyu anaushika mazao ya ndizi, ndizi hii ina matawi ya majani kibichi.

Hii ni matunda ya ndizi. Ndizi upandwa shambani na baada ya miezi kadhaa kuwa tayari kuvunwa. Ndizi yana manufaa tofauti tofauti. Ndizi pia yanaeza kusaidia kuwa na ngozi nyororo. Ndizi pia yanaeza kutumika kama chakula.

Mazingira ni shambani, kuna mgomba wa ndizi, mgomba huu wa ndizi unaonekana umenawiri mazao mazuri. Kando ya mgomba huu, kuna mwanaume mmoja. Mwanaume huyu anaonekana akijaribu kuyavuna mazao yake ndio ayapeleke sokoni.

Kuna mazao ambayo yamevunwa, mazao haya ni mazao ya ndizi. Ndizi hizi zaweza kupikwa yakiwa hivi ama pia zaweza kuwekwa yakiwa yamekomaa. Pia ndizi hizi za rangi ya kijani. ndizi hizi zikiiva utoa rangi ya manjano.

Kuna zizi la ng'ombe. Zizi hili limejazwa ng'ombe wa maziwa ambao wanakula. Watu wawili wamesimama kwenye zizi hili. Zizi hili pia limetengenezwa kutumia chuma na mabati.

Mazingira niya shamba, shamba hili linammea na mmmea hii ni mmea ya migomba ya ndizi, migomba haya, hayajafika kiwango ya kutoa mazao ya ndizi, matawi ya migomba haya, niya majani kibichi.

Kuna mkono mweusi ambao umeshikilia kipande cha ndizi. Ndizi hili linaonekana limetolewa maganda yake yote. Ndizi hili lina faida chungu nzima kwenye mwili. Ndizi hili pia linaeza tumika kama chakula kwa watoto.

Mazingira ni ya shambani. shampa hili lina mimea, mimea hii ni mimea ya ndizi, migomba hii ya ndizi bado hayajaanza kutoa mazao. Matawi ya ndizi ni ya rangi ya kijani.